Kundi la watu wazima wamekaa katika safu za madawati ya mbao ndani ya ukumbi, wanamwangalia mzungumzaji mmoja aliyesimama mbele na kuvalia koti la kaki, huku baadhi yao wakiwa wamefungua daftari na kuandika, mandhari inaashiria mkutano au mafunzo muhimu yanayoendelea.

Mlango wa jengo wenye michoro ya katuni za watoto ukutani, huku mtu mmoja akisimama mlangoni akiingia au kutoka. Eneo hili inaonekana ni sehemu inayotolewa elimu ya awali kwa ajili ya watoto au uangalizi wa watoto wadogo.

Bembea kadhaa za watoto zilizo na fremu nyekundu na zikiwa na viti vya rangi tofauti tofauti kama vile bluu, kijani na chungwa bembea hizo zimefungwa kwenye minyororo na zimechimbiwa kwenye uwanja wenye udongo kuna miti na majengo kwa mbali eneo hili, linaonyesha ni shule ya awali ambapo watoto wanajipatia mafunzo ya elimu.

Uwanja mpana wa kuchezea watoto wenye nyasi bandia, ukiwa na bembea za rangi tofautitofauti na vifaa vingine vya kuchezea. Majengo ya shule au kituo cha kulelea watoto yanaonekana nyuma. Hali hii inaashiria mazingira salama na ya kufurahisha kwa watoto wanaosoma shule ya awali.

Uwanja wa michezo ya watoto hususani utelezi wenye rangi ya bluu. utelezi huu umeunganishwa na jukwaa la kuchezea ambalo lina ngazi mbalimbali kama kijani, na nguzo mbalimbali kama njano pamoja na machungwa ambalo eneo limezungukwa na mchanga laini ambao husaidia kuongeza usalama kwa watoto wanaposhuka kwenye utelezi. sehemu ya juu ya utelezi kuna mchoro wa mnyama unaofurahisha na unaowavutia watoto. hii inaonesha kuwa ni sehemu ya kulelea watoto wadogo chenye mazingira rafiki na salama kwa michezo ya watoto.

kitabu cha elimu ya shule ya msingi chenye kurasa mbili kinachofundisha maswala ya afya na usafi. Ukurasa wa kushoto unatoa maswali ya ufahamu wa kusoma, huku ukurasa wa kulia unachati ya usafi, inayoelekeza umuhumu wa kuweka mwili na vitu vingine vikiwa vingine vikiwa safi. Taswira mbalimbali za watoto, na vifaa vya usafi, zimetumika kuongeza ufafanuzi .

Mwanamke amevaa hijabu ya bluu na nyeusi, akiandika kwa chaki kwenye ubao maneno mbalimbali kwa lugha ya kingereza. Mwanamke huyu anachora mistari ya chini kuashiria anafundisha wanafunzi.

Jengo la shule lenye ngazi za nje zinazoziunganisha ghorofa mbalimbali. Majengo yamejengwa kwa matofali na saruji, huku eneo la nje likiwa na nyasi zilizopunguzwa na miti midogo. Hali hii inaashiria mazingira ya shule ya msingi au taasisi ya elimu, iliyo na miundombinu imara.

Ngazi zenye sehemu tofauti kila sehemu kukiwa na vitabu vya rangi mbalimbali kama vile buluu, njano na pinki. Ngazi hizi zinaweza kuwa sehemu ya darasa la shule za msingi zikitumika kupanga vifaa vya wanafunzi ambavyo ni maalumu kwa ajili ya kutolea elimu ya msingi.

Darasa la shule ya sekondari la kisasa lenye viti vya bluu na meza za mbao zikiwa zina kompyuta mpakato zilizowekwa tayari kutumika. Kuna ubao mweupe ukutani mkubwa na madirisha yenye milango ya chuma yanayotoa mwanga wa asili. Mazingira haya yamepangwa vizuri kwa ajili ya kujifunza, labda darasa la kompyuta au la sayansi.

Darasa limejaa wanafunzi wa kike wakiwa wamevalia sare nyekundu na bluu, wamekaa kwenye madawati ya mbao, mmoja wa wanafunzi anaonekana amelala kwenye dawati, huku wengine wakiwa wamejikita kwenye shughuli zao za masomo. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha ukiangazia chumba hicho. Hii inaonyesha ni sehemu ambayo wanafunzi wanapata elimu ya sekondari.

Wanaume wawili wamesimama karibu na meza ya mbao nje ya jengo, wakiwa wameshikilia na kupanga vifurushi vilivyo fungwa kwa karatasi, vifurushi vingine vimewekwa juu ya meza huku vingine vikiwa vimefunikwa na plastiki, jengo la nyuma lina madirisha ya maua likionyesha mazingira ya shule au taasisi ya elimu ya sekondari.

Mwanaume aliyevaa suti akionekana kuwa ni mwalimu, akieleza somo la mmeng’enyo wa chakula wa binadamu, anatumia mchoro uliojengwa kwa ubunifu ukitumia makopo na baadhi ya vyombo, ukionyesha jinsi chakula kinavyo pita hadi kinavyotoka tumbuni, elimu hii inaonekana ni ya sekondari kwani mfumo wa mmeng’enyo wa chakula hufundishwa katika elimu ya sekondari.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lenye paa la bati la bluu na kuta za mawe zilizopangwa. Kuna ngazi zinazopanda kuelekea ghorofa ya juu, na madirisha mengi yamepambwa kwa maua. Eneo la mbele likionekana kuwa wazi. Jengo hilo linaonekana kuwa ni shule ya sekondari, ambapo wanafunzi wanajipatia elimu.

Muhadhiri akiongea mbele ya wanafunzi wake darasani huku wote wakiwa wanamuangalia kwa umakini darasa lina madawati ya mbao na viti na ubani kuna michoro. Kuna mabango mawili yamesimama nyuma ya muhadhiri moja likionyesha nembo na jengo la chuo na wanafunzi wengine wanaandika huku wengine wakiwa wametulia wakisikiliza kinachozungumzwa na muhadhiri.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato wakijishughulisha na kazi, wanaume wanne na mwanamke mmoja wamejielekeza kwenye skrini ya kompyuta hiyo wakishiriki katika shughuli ya kitaaluma au ya kazi kila mmoja wao anaonekana amezingatia huku chupa za maji na simu za mkononi zikitawanyika mezani, mazingira haya yanaonekana kuwa ni mazingira ya chuo kikuu ambapo wanafunzi wanajipatia elimu na maarifa mbalimbali.

Wanafunzi kadhaa wakiwa katika hali ya utulivu wakiwa darasani, kila mmoja akionekana anajisomea pia kila mmoja akionekana kuwa na kompyuta mpakato, huku baadhi yao wakiwa na kalamu pamoja na daftari, wengine wakitumia simu. Eneo hili linaonekana kuwa ni sehemu ya chuo, ambapo wanafunzi wanajipatia maarifa.

Kundi la vijana watano wakifnya kazi kwa pamoja wakiwa wameka kwenye meza ya kijani wanafunzi hao wantumia komptuta ndogo na daftari huku wakijadiliana na kutabasamu. Madhari ya kijani kibichi inatoa mazingira tulivu na yakufurahisha kujifunza, eneo hili linaonekana ni malumu kwajili ya chuo.

Kundi la wanafunzi watano wakiwa wamekusanyika nje labda katika mazingira ya chuo kikuu wakijadili au wakisoma pamoja. Mwanafunzi mmoja ana kompyuta mpakato huku wengine wakiwa na vitabu na madaftari vikionyesha ushirikiano wao katika kujifunza. Wote wanaonekana kushiriki kikamilifu katika mazungumzo au shughuli zao za kielimu.

Watu saba wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika karibu na meza yenye kompyuta mpakato, baadhi yao wamesimama huku wengine wameketi wakishirikiana kufanya kazi au kujifunza kitu kwenye kompyuta hiyo, chupa za maji na nyaya mbalimbali zimetawanyika kwenye meza, hii inaashiria ni mazingira ya shule, au chuo kikuu ambapo wanafunzi wanajipatia elimu.

Chumba kikubwa kimejaa wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye madawati wakifanya mtihani wengi wao wamevaa sare za bluu nyuesi na mwalimu amesimama mbele chumba, dari ina muundo wa chuma na taa nyingi za kisasa huku madirisha makubwa yakiruhusu mwanga wa asili kuingia hii ikionyesha ni eneo la chuo ambalo wanafunzi wanajipatia maarifa.

Darasa lililojaa wanafunzi watu wazima wamekaa kwenye meza ndefu wakimsikiliza mwalimu aliye simama mbele yao, kila mwanafunzi ana dafutari na karamu akijikita na somo linalofundishwa. Madhari ya nje kupitia madirisha makubwa inayoonyesha miti na mimea ikiongeza utulivu katika mazingira ya kujifunza, eneo hilo linaonekana ni madhari ya chuo kikuu.

Mazingira ya chuo yakionyesha darasa lilojaa wanafunzi, wakiwa wamekaa kwenye madawati hayo, wanafunzi hao wote wanaonekana wakizingatia, baadhi ya wakiangalia mbele, huku wengine wakigeuka kuangalia upande. Mwanga wa asili unapenya ndani ya chumba kupitia madirisha makubwa ukiangazia chumba hicho.

Ukumbi mkubwa wa mikutano ya mihadhara, uliojaa watu wakihudhuria tukio au mkutano. Wengi wameketi kwenye viti vyekundu huku baadhi wakiwa wamesimama jukwaani. Skrini kubwa inaonekana nyuma. Hii inaonekana ni eneo la chuo, au ni eneo maalumu kwa ajili ya mikutano.

Wanafunzi wawili, wakiwa wamevalia barakoa na fulana zenye rangi ya bluu na chungwa, wamesimama kando ya vifaa vya ufundi, mmoja wao anafanya marekebisho kwenye mashine tata iliyo na nyaya nyingi na vifaa vingi. Tukio hili linaashiria mafunzo ya kiufundi yanayoendelea.

Wanafunzi watatu wakifanya matengenezo ya vifaa vya kieletroniki labda simu za mkononi. Kila mmoja wao ana viafaa vilivyotawanyika kwenye meza yake ikiwemo ubao wa bluu ya kuzuia umeme tuli, na wote wamejikita kwenye kazi zao. Mazingira yanaonekana kuwa ni chuo cha mafunzo ya ufundi stadi au kozi ya uhandisi wa eletroniki.

Kundi la vijana wakiwa wamevalia sare za kazi na miwani ya usalama, wakishiriki katika mafunzo ya kiufundi. Mwanamke mmoja mzee labda mwalimu au mgeni anazungumza nao kwa tabasamu, wanatumia vifaa mbalimbali wakionyesha kujifunza vitendo katika mazingira ya karakana.

Darasa lenye wanafunzi kadhaa wakifanya mazoezi ya kiufundi kwenye meza. Wanafunzi wamevaa sare za bluu na wakitumia vifaa mbalimbali, ikiwemo vifaa vya kupimia. Mazingira ya darasa yanaonyesha kuwa, ni mafunzo ya ufundi stadi.

Kundi la wanafunzi wakifanya kazi katika karakana ya useremala. Kila mwanafunzi amejikita katika kukata, kuunganisha au kushika vipande vya mbao. Huku baadhi wakiwa wamevaa barakoa. Meza za kazi zimejaa vumbi la mbao na vipande vidogovidogo vya mbao, ukionyesha shughuli ya utengenezaji wa samani.

Mwanaume akiwa amevalia kofia ya bluu, fulana ya kinga ya njano, na sare ya bluu akitabasamu na kugusa mashine kubwa ya viwandani. Mashine hiyo inaonekana kuwa katika kiwanda cha uzalishaji wa vinywaji, kwani chupa zinaonekana kwa mbali. Mwanaume huyu anaonekana kuwa ni fundi wa mashine hiyo.